Duka la mavazi linauza magauni ya aina mbalimbali yaliyovalishwa kwenye maumbo yanayofanana na binadamu, kwa ajili ya kuonyesha wateja mitindo na uzuri wa nguo hizo.

Duka la bidhaa za urembo. Manikini lililovaa kofia nyekundu na skafu, mikufu, mikoba, vikuku na vitambaa vya rangi tofauti vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ya kuzunguka.

Duka ya mavazi ya wanaume, kama vile mashati, suruali, na jaketi, zilizopangwa vizuri, kwenye rafu, na wima ukutani, zikiwa na chapa ya polo juu.

Sehemu ya duka lililojaa nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye vihangeri vya chuma kwa ajili ya wateja kuchagua. Mandhari ni ya duka la rejareja linalouza mavazi.

A clothing shop with bright lights has been decorated in pink. It has various clothes of different colors that are hung nicely together with purses that are arranged on the wall.

Duka la kofia, zikiwa zimepangwa kwenye standi, kofia hizo ni kubwa, za majani, na rangi mbalimbali, zikiwa maalum kwa matumizi ya jua au mapambo.

Duka la nguo lililojaa mavazi ya aina mbalimbali. Vinyago vimevalishwa nguo. Mikokoteni ipo na nguo zimepangwa vizuri kwenye mabango na wavamiaji.

Nguo mbalimbali zenye rangi na mitindo tofauti zikiwa zimepangwa kwenye wavu wa chuma ndani ya duka la mavazi. Sakafu ni safi na ina vigae.

Duka la nguo lililojaa mavazi ya aina mbalimbali. Vinyago vimevalishwa nguo na nguo zimepangwa vizuri kwenye mabango na wavamiaji.

Duka la nguo lililojaa mavazi ya aina mbalimbali. Vinyago vimevalishwa nguo na nguo zimepangwa vizuri kwenye mabango na wavamiaji

Chumba cha maonyesho ya nguo, kimepangwa vizuri na mavazi ya kisasa yameonyeshwa kwenye mihangeri vihangeri. Ni chumba kikubwa na maridadi cha maonyeshoa, ambapo aina mbali mbali za nguo zimepangwa kwa wateja kutazama na kuchagua.

Duka linalouza mikoba ya kifahari na shanga ya kifahari ya bei ghali. Kuta za duka ni nyeupe na mikoba imepangwa vizuri kwa rangi mbalimbali kama nyeusi, dhahabu na bluu. Duka lina mwonekano wa kisasa na kuvutia.

Duka la mitumba limejaa nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye vijihenga kila mmoja ikiwa na tofauti. Nguo zote ni za shilingi hamsini. Pembeni mashine ya kusafisha sakafu imeegeshwa tayari kwa matumizi. Sakafu ni safi.

Duka ya mavazi ya kiume ndani ya duka hili kuna vitu mbalimbali mavazi ya suti, koti zilizo ninginizwa kwenye vibandiko, magazeti juu ya meza, mikoba ya mgongoni na chai nyingi.

Gari jeusi limeegeshwa katikati ya barabara ya lami ikiwa na mwangaza wa jua juu yake. Mazingira ya pembeni yamejaa miti mirefu na uzio wa kijani wa kuvutia.

Lori refu lenye tabaka mbili likisafirisha magari mingi lipo barabarani, magari yamepangwa juu na chini kwa mpangilio mzuri na lori linaendelea kua kasi ya wastani kueekea pahali pa usafirishaji.

Gari jeusi limeegeshwa katikati ya barabara ya lami likiwa na mwangaza wa jua juu yake. Mazingira ya pembeni yamejaa miti mirefu na uzio wa kijani wa kuvutia.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hiace likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma yake kuna majengo ya mabati na miti ya kijani kibichi.

Magari yameegeshwa kwa mstari kwenye maegesho ya wazi. Magari haya yana rangi tofauti ikiwa na pamoja na nyeupe, buluu na nyekundu, yakiwa yamepangwa vizuri.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi nyeusi yakiwa tayari kuuzwa.

Lori refu lenye tabaka mbili likisafirisha magari mengi lipo barabarani. Magari yamepangwa juu na chini kwa mpangilio mzuri, na lori linaendelea kwa kasi ya wastani kuelekea mahali pa usafirishaji.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, mengi yakiwa meupe yakiwa tayari kuuzwa.

Wanaume wawili wakipeana mikono ndani ya duka la magari. Mmoja akiwa muuzaji, mwingine akiwa mteja na nyuma yao kuna magari mapya ya kuuza.

Sehemu ya ndani ya gari aina ya Toyota ikiwa safi na yenye viti vya ngozi. Dashbodi ya kisasa, skrini ya kati na usukani upande wa kulia.

Gari la zamani ya rangi ya buluu. Limeegeshwa karibu na ukuta wa mawe. Gari linaashiria kuwa halitumiki sana na lina vumbi juu yake.

Magurudumu meusi ya magari yamepangwa kwa ustadi juu ya ardhi yakiashiria miondoko ya miale ya mipira. Mistari ya miviringo imechorwa vizuri juu ya kila gurudumu kwa mpangilio unaovutia sana macho.

Gari jeupe aina ya volkswagen likiwa limeegeshwa barabarani. Gari ni jipya na mazingira ya mtaa yanaashiria majengo ya kifahari na miti ya kupendeza pembeni.

Gari kijivu la abiria aina ya Toyota hayas, likiwa limeegeshwa kwenye nyasi .nyuma yake kuna nyasi na miti ya kijani kibichi.

Gari ndogo la zamani, lililopakwa rangi ya chungwa kwa kung'aa, likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo karibu na maduka ya biashara. Gari hili lina mwonekano wa kuvutia. Pembeni, kuna magari mengine.

Gari ya aina ya matatu ya rangi ya fedha likiwa limesimama juu ya changarawe. Nyuma kuna miti mirefu na anga ni buluu.

Sehemu ya mboga katika soko la wazi. Matunda na mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye vibanda. Kuna nyanya, vitunguu, karoti za kununuliwa.

Soko lenye wauzaji wa mboga za majani tupu. Kama sukuma wiki, spinachi na mchicha. Wauzaji wamesimama nyuma ya meza zao, mboga zimepangwa kwa usafi na mvuto mkubwa.

Vibanda nyingi za soko zimepangwa kwa mistari na wachuuzi wanauza mboga na matunda mbalimbali. Soko lina shughuli chache, watu wakienda kununua mahitaji yao ya kila siku.

Matunda mbalimbali mezani, kuna maparachichi, maembe, machungwa na matunda ya chenzapamoja na tikitimajipori yamepangwa vizuri juu ya karatasi. Pembeni kuna kopo na kijiti.

Duka la sanaa lililojazwa michoro ya kuvutia na vinyago vya kitamaduni. Kuta zimejaa sanaa nyingi za rangi tofauti. Meza zina kazi mbalimbali za mkononi.

Vikapu na bangili mbalimbali za rangi tofauti, zimepangwa kwa wingi sokoni, zikitengenezwa kwa mikono kwa kutumia shanga na nyuzi, zinaashiria kazi ya sanaa ya kiafrika.

Muuzaji wa maua barabarani akiwa ameketi kando ya ukuta. Mbele yake kuna vikapu vya plastiki, vimejaa maua ya nyekundu, manjano, meupe na waridi. Maua haya yamepangwa vizuri kwenye ndoo.

Soko la matunda na mboga lina shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga matunda ya aina mbalimbali kama maemdbe, machungwa na ndizi. Matunda yanang'aa zikivutia wanunuzi.

Duka linauza viatu vya kuteleza. Viatu hivyo vina rangi mbalimbali na ukubwa tofauti tofauti, vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikivutia wateja wa rika zote.

Rafu zilizojaa vinyago vya wanyama kama twiga, tembo na vifaru pamoja na vikapu vya kiasili katika duka la kazi ya mikono za kiafrika.

Sehemu ya mboga katika soko la wazi. Matunda na mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye vibanda. Kuna nyanya ,vitunguu, karoti na pilipili za kununuliwa.

Meza ya kuuza viatu sokoni. Viatu vya aina mbalimbali zipo, kama vile raba, zikiwa za rangi tofauti. Zimepangwa kwenye meza na rafu ya mbao.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Viazi vyenye udongo , vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi angavu zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Meza ya kuuza mboga sokoni. Ndoo zilizojaa viazi zilizopangwa juu kwa umakini na mbele kuna karoti zilizopangwa kwa mstari. Pembeni mwa karoti ni pilipili hoho za kijani na matango.

Trei za rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu za chuma. Kila moja ikiwa imebeba mayai mengi. Mpangilio umefanywa kwa umakini na wa kuvutia.

Meza ya kuuza viatu sokoni. Viatu vya michezo vya aina na rangi mbalimbali vimepangwa juu ya kitambaa cha bluu huku muuzaji ameketi pembeni akiwangojea wateja.

Soko la matunda lina shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga matunda ya aina mblimbali kama maembe, machungwa, ndizi, matikiti na vinginevyo. Wauzaji wamekaa mbele ya bidhaa vyao.

Soko lenye wauzaji wa mboga za majani tu kama sukuma wiki, spinachi, na machicha. Wauzaji wameketi ndani ya meza zao. Mboga zimepangwa kwa usafi na mvuto mkubwa.

Soko la matunda lina shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga matunda ya aina mbalimbali kama maembe, machungwa, ndizi na matikiti. Matunda yanang'aa zikivutia wanunuzi. Watu wanabeba mizigo sokoni.

Marobota ya nguo zilizofungwa vizuri kwa kutumia mifuko ya plastiki ya wazi, na kuzungushiwa mikanda myeusi ili kuzishikilia kwa pamoja. Liko katika chumba.

Watu wako sokoni wazi wakijihusisha na biashara ya nguo za mitumba. Wauzaji wamepanga nguo kwenye virundo. Wateja wanapapasa na kuchangua kwa makini wakitafuta mavazi kwa bei nafuu, jua limewaka juu.

Soko la wazi lenye vibanda vya miavuli ya rangi tofauti. Kuna bidhaa nyingi za kitamaduni zilizopangwa ardhini kama vinyango, vyombo vya udongo na mapambo ya kupendeza.

Jengo refu la gorofa nyingi, lenye rangi ya kijivu na dirisha nyeusi likiwa nyuma ya ukuta wa mawe. Chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa makuti. Muundo wake unaashiria usanifu wa kitamaduni wa kiswahili unaopatikana sana maeneo ya pwani.

Jengo la ghorofa moja ambalo bado linaendelea kujengwa. Ukuta wa chini umechorwa rangi ya kijani na kuna nyasi na miti midogo inayomea mbele ya jengo.

Jumba la kifahari lenye ghorofa mbili lililojengwa kwa usanifu wa kisasa. Jumba hili lina madirisha makubwa ya vioo vilivyoruhusu mwangaza mwingi kuingia ndani. Mbele ya nyumba pana sehemu ya maegesho yenye rangi ya matofali.

Karatasi iliyoandikwa chumba cha kulala cha kupangishwa yenye viumba viwili, pamoja na nambari ya mawasiliano: 0794723525, imebandikwa kwenye ukuta wa jengo ili kuonekana wazi kwa wapita njia.

Jengo refu la ghorofa likiwa katika hatua ya ujenzi na mnara mkubwa wa kreni juu yake, chini ya anga la buluu lenye mawingu machache na miti pembeni.

Jengo refu limeandikwa Wangige Plaza upande wa juu ikisimama kwa ari ya mtaa. Mbele ya mjengo hilo magari yameegeshwa kwa mpangilio, mazingira safi na ya kisasa yapo.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya manjano na milango ya giza. Kila ghorofa lina mabalconi yenye uzio wa chuma. Jua linamulika ukuta wa jengo.

Jengo refu linalojengwa lina ghorofa nyingi na dirisha nyingi wazi. Sehemu ya juu ina nguzo na mbao ya ujenzi. Anga ni ya samawati na angavu.

Jengo refu la makazi limejengwa kwa zege likiwa na madirisha mengi. Anga ni safi. Waya wa taa umening'inia juu upande wa kushoto.

Jengo la ghorofa lisilo kamilika lina nguzo za zege, kuta zizizo na rangi madirisha wazi bila vioo limezungukwa na mabaki ya vifaa vya ujenzi.

Majengo mawili ya ghorofa katika eneo la mtaa. Jengo la kushoto lina rangi ya kijivu na manjano nalo linaonyesha maandishi juu yake. Pembeni yake kuna jengo lingine la rangi ya machungwa na lenye madirisha meusi. Anga ni safi na ya buluu ikiwa na mawingu machache.

Jengo limejengwa kwa saruji kando yake kuna bango linalosomeka vyumba viwili vya kulala vinapangishwa. Mandhari yake ni safi na ya kuvutia.

Safu ya bidhaa dukani zikiwemo soda za aina mbalimbali kama Fanta, Sprite na Cocacola pamoja na bidhaa za nyama na mikate zilizopangwa kwenye friji ya duka.

Sehemu ya duka kubwa inayouza vifaa vya nyumbani. Mashine za kufua nguo aina mbalimbali zimepangwa kwa mstari kwenye rafu maalum. Kila mashine ina lebo zenye maelezo ya bei na vipengele vyake.

Sehemu ya vinywaji katika duka kuu ina aina mbalimbali kama juisi tamu za matunda, soda baridi za ladha tofauti, maziwa safi ya pakiti vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwenye friji.

Sehemu ya duka kuu ambapo bidhaa za karatasi laini za chooni zimepangwa juu ya jukwaa la matangazo ya punguzo zikiwa zimewekwa kwa safu nadhifu sokoni.

Ndani ya duka kuu kwenye safu mbalimbali za vinywaji zilizopangwa kwenye rafu pande zote mbili ikiwa na mwangaza mzuri wa dari.

Hii ni sehemu ya jokofu katika duka kuu inayohifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa. Kuna maziwa ya aina tofauti, mtindi, siagi na bidhaa zingine zilizopangwa kwa mpangilio mzuri sana.

Meza kubwa ya nguo zikiwa zimepangwa kwa wingi ndani ya duka la jumla. Kuna mabango ya matangazo yaliyoashiria punguzo la bei hadi 60%.

Hii ni sehemu ya jokofu katika duka kuu inayohifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa. Kuna maziwa ya aina tofauti, mtindi, siagi na bidhaa zingine zilizopangwa kwa mpangilio mzuri sana.

Sehemu ya duka kubwa, yenye bidhaa mbali mbali. Kushoto kuna rafu zenye mafuta ya mwili na kulia kuna viatu vya wanawake, kwenye standi za rangi ya machungwa. Juu kuna bango lenye maandishi yanayo ashiria, sehemu maalum ya bidhaa za wanawake.

Ndani ya duka kubwa la Quickmart lenye bidhaa nyingi. Kuna vinywaji baridi, nafaka, matunda, karatasi za chooni na mabango ya offer maalum kwa wateja wa jumla.

Sehemu ya mbogamboga ndani ya duka la jumla. Kuna matango, pilipili, brokoli, nyanya, biringanya na matunda, zote zikiwa zimepangwa kwa usafi na bei kuashiriwa.

Sehemu ya duka kuu ina aina mbalimbali za sabuni, za kufulia, jeli za kuogea na kipulizia harufu. Kinyume na rafu hiyo, kuna brashi za kusugua zilizopangwa vizuri.

Katika duka la Chandarana FoodPlus upande wa mboga na matunda. Watu wakinunua bidhaa mbalimbali, rafu zimejaa matunda ya kila aina. Mandhari ni safi, yenye mwanga wa kutosha na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Katika duka kuu, baiskeli nyingi zimepangwa safu kwa safu za watoto. Kandoni mn viti vya plastiki vya rangi tofauti, vimewekwa kwa mpangilio mzuri.

Duka limejaa magodoro yaliyopangwa kwa safu juu kwa juu, kila moja likiwa na rangi tofauti. Mandhari ya duka ni yenye mpangilio na kila godoro linaonekana jipya na tayari kwa mteja.

Sehemu ya keki katika duka kuu imepangwa kwa mpangilio mzuri. Rafu zimejaa keki mbalimbali zenye rangi na maumbo tofauti za chocolate , vanilla na nyingine nyingi. Kuna pia vitafunwa kama donut . Ni eneo linaloleta hamu na furaha kwa wapenda vitamu.